Mchoro huu unaonyesha mandhari ya sokoni, inaonyesha aina nyingi za matunda na mboga kama vile parachichi, kitunguu, machungwa, ndizi.

Mchoro huu unaonyesha simu na pesa taslimu ya elfu mbili, na mkono wa binadamu. Mchoro huu pia inadhihirisha kuwa hapa ni sehemu ya kutoa, duka la kutoa pesa.

Mchoro huu unaonyesha mandhari yenye sokoni. Unaonyesha aina nyinginyingi tofauti za mboga na matunda kama vile vitunguu, ndimu na kadhalika.

Mchoro huu unaonyesha magari za kifahari za bei ghali mno. Magari haya ni ya raha. Magari haya ni aina moja lakini rangi tofauti. Mfano ya samawati, nyekundu.

Mchoro huu unaonyesha aina tofauti tofauti za magari za kifahari, za kikazi. Magari hii, magari haya, yana rangi tofauti tofauti kama samawati, nyekundu, nyeupe.

Mchoro huu unaonyesha gari la kifahari. Gari hili ni la thamana na pesa taslimu nyingi sana. Rangi ya gari hili ni nyekundu, gari hili ni nadra kupatikana duniani.

Mchoro huu unaonyesha mandharini mwa sokoni. Inaonyesha gari ambalo ni kijani kibichi linabeba mizigo na magunia ya vitunguu. Inaonyesha mahamali wakiweka chini.

Mchoro huu unaonyesha gari ambao- ambalo rangi yake ni nyeupe limesimama mahali. Gari hili linatumika kubeba mzigo au tena inaezatumika kama ya kazi au ya raha vilevile.

Mchoro huu unaonyesha magari za kiraha na za kifahari anuwai na tofauti tofauti. Miongoni mwa magari haya kuna magari ya pesa taslimu na pesa nyingi sana. Rangi ya magari haya ni mchanganyiko wa nyeusi na nyekundu.

Picha hii inaonyesha nyanya nyingi sana, ambayo inapangwa na mtu. Pia inaonyesha watu ambao wanashukisha gredi za nyanya kwenye magari. Pia inaonyesha picha za mkokotoni.

Mchoro huu unaonyesha msafara wa magari anuae tofauti tofauti. Kuna magari za kiraha gari magari za kazi na nyingine nyingi tofauti kadharika kuna nyumba refu refu za ghorofa.

Mchoro huu inaonyesha bunda la noti pesa taslimu ya Kenya ya nchi ya Kenya pesa hii ni kama elfu moja ni pesa taslimu na pesa nyingi sana umeshikwa na mkono wa binadamu.

Mchoro huu unaonyesha gari ambalo liko kwenye stendi. Gari hili rangi yake ni nyekundu, kando ya gari hili kuna nyumba kirefu cha gorofa.

Mchoro huu unaonyesha kipanda amabacho kina aina nyingi nyingi tofauti za matunda na mboga. Matunda kama machungwa. Mboga kama viazi

Mchoro huu unaonyesha mandharini mwa sokoni ,unaonyesha mahali pa kuuza au kunadhifisha viatu mbalimbali. Viatu hivi vimewekelewa mahali miongoni mwao ni viatu ya michezo.

Mchoro huu unaonyesha mahali pa kuuza magari .shirika fulani haswa ya kuuza magari. Magari haya ni ya bei gali na pesa tasilimu nyingi sana.

Sehemu hii ni kibanda, ambapo kibanda hiki kiko sokoni. Mchoro huu unaonyesha mboga anuwai kama vile kitunguu, viazi, nyanya.

Sehemu hii, picha hii inaonyesha sehemu ya sokoni. Picha hii ina mboga anuwai na matunda anuwai. Inaonyesha pia watu ambao wananunua au pengine ni wanunuzi, hivyo basi...

Mchoro huu unaonyesha magari mengi tofauti za kifahari, yanabebwa na gari kubwa pengine kupeleka magari haya kwa wenyewe. Rangi ya magari haya ni kama nyeusi, nyeupe.

Mchoro huu unaonyesha aina tofauti tofauti za mboga, mfano kuna dania, kuna vitunguu saumu, na kadhalika. Pia kuna kabichi, pia kuna sukumawiki, ni maridadi sana.

Mchoro huu unaonyesha picha ya punda la noti, noti hizi ni kama elfu moja shillingi ya Kenya. Pesa hii inamilikiwa na nchi ya Kenya. Pesa hii inahesabiwa.

Mchoro huu unaonyesha mandari sokoni. Kuna aina tofauti za matunda na mboga kama vile nyanya, ndizi ndizi ambayo imeiva na nyingine ambayo bado haijaivaa.

Mchoro huu unaonyesha mchoro wa pesa tasilimu elfu ya Kenya. Pesa hii ni pesa ya dhamana sana. Mchoro huu pia uanonyesha kwenye mchoro.

Mchoro huu unaonyesha mahali pa kuuza mboga na nguo. Kuna mboga kama viazi, ndimu na vitunguu na nguo kama suruali, saruni.

Picha hii ni picha ya mwanaume na ya mwanamke inavyodhihirishwa na mikono tofauti ilioko. Picha hii inaonyesha mwanamke ambaye anampa mwanaume ufunguo wa gari, pengine amenunua gari.

Mchoro huu unaonyesha magari anuwai tofauti tofauti. Magari haya ni ya kifahari na ya raha. Ni ya pesa ghali na juu sana. Rangi ya magari haya ni kama nyekundu, nyeusi na zingine.

Mchoro huu unaonyesha mahali au duka ya kuuza aina tofauti tofauti za viatu. Viatu hivi ni vingi na vyenye rangi tofauti tofauti.

Inaonyesha duka ambalo lina jokofu. Ndani ya jokofu hili au friji hii, kuna aina tofauti tofauti za sharubati. Rangi ya jokofu hili au friji hii ni nyeupe.

Hapa ni sehemu ya kuuza magari. Kuna magari anuwai, ikiwemo magari za kifahari, magari za kazi na magari za raha. Kuna hizi magari zina kala au rangi anuwai tofauti tofauti.

Mchoro huu unaonyesha mtu anayetumia simu, anatumia huduma ya Mpesa kufanya shughuli zake za ununuzi. Mpesa inasaidia sana watu.

Mchoro huu unaonyesha matunda aina aina nyingi sana. Mfano ni tunda hili kama maembe ndizi na tufaa pia iaonyesha watu wanununuzi ambao wananunua mboga hizi.

Mchoro huu unaonyesha kichinjio ambako kuna nyama tofauti tofauti. Nyama hizi zimewekwa kwenye friji au chokofu. Ndio isioze.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Kuna watu ndani ambao wanaonyesha kwamba wanakunywa maziwa. Duka hili lina mchoro wa ng'ombe ambao unadhihirisha kwamba haya maziwa ni maziwa ya ng'ombe.

Mchoro huu unaonyesha mboga ,anuwai tofauti tofauti na matunda anuwai tofauti tofauti. Mfano wa mboga hizi ni kama: Nyanya, vitungu, pilipili manga, pilipili hoho.

Mchoro ambao unaonyeshwa ni mchoro ambao unaonyesha aina tofauti tofauti za mboga kama vile viazi, viazi tamu, sukuma wiki na vingine.

Mchoro huu unaonyesha mikono miwili, mmoja ambayo inapeana bunda la noti la pesa nyingi, taslimu, na mkono mwingine unapokea pesa hio. Kadhalika, ...